Ukuta uliozungushiwa uzio wa umeme kwa juu, ili kuimarisha ulinzi wa mali za mtu, lakini pia kuepuka dhidi ya ujambazi na wezi.

Uharibifu wa mazingira unaotokana na utupaji ovyo wa taka, ambapo hupelekea magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu na magonjwa mengineyo. Hata hivyo, hupelekea kuharibu mandhari nzuri ya mazingira yetu.